Haya ni mazingira ya sokoni, katika soko hili kuna vibanda mbalimbali ambapo kila muuzaji anauza bidhaa zake. Bidhaa zinazouzwa katika soko hili ni matunda kama vile: nanasi, maembe na machungwa.

Hili ni shamba. Wakulima katika shamba hili wanakuza mazao kama vile ndizi. Wakulima katika shamba hili wanatumia mifereji ili kunyunyuzia mazao yao. Mifereji ya umwagiliaji hutumika haswa kwenye eneo kame.